Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya mkutano wa video. Darasa la mtandaoni au mawasiliano mengine ya kidijitali kutoka pembe ya kamera inaonekana kama picha imepigwa kutoka nyuma ya bega la mtu anayetumia kompyuta ikionyesha akitazama skrini.

Mtu akitumia kompyuta ndogo. Mkono mmoja unaonyesha kidole kinachoelekeza kwenye skrini ya kompyuta labda kueleza au kuonyesha kitu fulani. Mkono mwingine umewekwa kwenye touchpad ya kompyuta ukiwa tayari kutumiwa.

Mwanamke mwenye asili ya kiafrika mwenye nywele fupi zilizo kunjamana akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo amevaa sweta ya rangi ya kahawia iliyokoza juu ya shati la rangi ya kijani kibichi.

Dhana ya maktaba ya kidijitali au vitabu vya kielektroniki ikitumia simu mahiri kama jukwaa, kwenye skrini ya simu hili nyeupe kuna rafu za vitabu nyingi zilizosimama wima zikionyesha vitabu vingi zenye migongo mbali mbali.

Mwanamke kijana ameketi kwenye meza ambao wakihudhuria mkutano wa darasa la mtandaoni, anaonekana akiwa amevaa sweta la kijani kibichi na amevaa vipokea sauti maskioni. mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo kwenye skrini yake kuna picha za watu mbalimbali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi zilizokunjamana akiwa ameketi kwenye meza na kushughulika na masomo au kazi anaonekana kutabasamu na anaonekana kufurahia anachokifanya. Amevaa T-shirt ya rangi ya chungwa.

Mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta mpakato na screen kubwa ya kuonyesha maudhui anaonekana kuwa katika mazingira ya mkutano au darasa. Ameketi kwenye kiti mbele ya meza ndefu. Amevaa koti la zambarau juu ya shati la manjano.

Talaba za ripoti au kitabu chenye kichwa Global Education Monitoring Report On Technology In Education Too Long Who Stamps . Sehemu ya mia mbili na mbili inaonekana kwa wazi ikionyesha labda mwaka wa ripoti.

Mwanaume akitumia komyuta mpakato kwenye meza ya mbao ndani ya chumba chenye mwanga mkali, mwanaume huyu anaonekana kutoka nyuma akitumia kompyuta mpakato na amevaa rangi ya nyeusi au zambarau iliyokolea. Mkono wake wa kulia umeshika kipanya.

Mwanamke anayefanya kazi au kusoma nyumbani, mwanamke huyu amekaa kwenye meza ya mbao akiangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake, anatabasamu usoni akionyesha anaonekana kufurahia anachokifanya au amejikita kwenye kazi yake.

Vijana wakitumia kompyuta ndogo katika mazingira yanayoonekana kama chuo kikuu, maktaba na nafasi ya kasi chapa moja. Katika sehemu ya mbele kuna mwanaume kijana labda mwanafunzi akiwa ameketi mezani.

Mwalimu wa kike akiwa na kundi la wanafunzi wa shule ya msingi au sekondari wote wakitazama kwa makini kompyuta mpakato inaonekana kuwa katika mazingira ya darasani. Mwalimu huyu mwanamke aliye katikati amevalia sare ameketi mbele ya kompyuta mpakato.

Mtu ambaye ni mwanafunzi akitumia kompyuta ndogo, mtu huyu amevaa Head phone nyeupe akionyesha labda anasikiliza somo kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweusi.

Mtu anayejifunza akiwa mbele ya kompyuta anayefuata somo la mtandaoni au mkutano wa video, mkono wa mtu huyo unaonekana wazi katika sehemu ya mbele ukuwa umeshika kalamu na kuandika kwa daftari.

Mwanamke kijana anayeonekana kuwa atiri ya kiafrika au mchanganyiko akiwa ameketi kwenye meza na kushughulisha na kazi zao au masomo. Ana nywele zilizosukwa na mindindo wa kufungwa juu na amevaa shati la manjano

Dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali kuna kompyuta ndogo iliyowazi kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayefundisha au anayewakilisha amevaa shati la bluu na anaonekana akishika karatasi na kutoa mkono wake kuelekea nje ya skrini.

Mwanamke akifanya kazi kutoka nyumbani akitumia vifaa vya kielektroniki kwa mikitano ya mtandaoni au kazi zingine ya ofisi. Mwanamke huyo ameonekana akikaa kwenye dawati. Anatumia kompyuta ndogo.

Watu watatu, wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume, wakiwa wamekaa kwenye meza na inaonekana wanajadiliana au kushirikiana katika jambo fulani. Mwanaume aliyevalia shati jeupe la mikono mirefu na miwani ameonekana upande wa kushoto akishika karatasi au kifaa na anaonekana kuwa anaongea na wanawake wawili waliokaa mbele yake.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi mbele ya kompyuta ndogo, wakionekana kua makini na kile wanachokifanya kwenye skrini inaonekana wakishirikiana kwenye kazi au mradi flani. Mwanamke ana nywele ndefu za rangi ya kahawia.

Msichana mdogo labda mwanafunzi akitumia kompyuta ya mezani na akiandika kwenye daftari anaonekana kua katika mazingira ya kujifunzia nyumbani. Msichana huyo ameketi kwenye meza kubwa ya mbao akitazama skrini ya kompyuta yake anatabasamu usoni mwake.

Kompyuta kibao nyeusi ikiwa imewekwa wima katikati ikiwa na stendi yake. Chini ya kompyuta kibao inaonyesha programu mbalimbali ya watoto yenye icon za rangi tofauti na zinazovutia. Kompyuta kibao imewekwa juu ya rundo la vigae vidogo.

Jalada la ripoti au wodi ya kimataifa inayohusu elimu. Juu ya jalada kuna nembo mbili upande wa kushoto kuna nembo ya UNISCORE ambayo iko katika upande wa kulia kuna nembo ya malengo ya maendeleo.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi juu ya rundo la vitabu vikubwa. Mwanamke yuko upande wa kushoto amevaa fulana ya njano na suruali ya buluu akiwa ameketi huku kompyuta ikiwa mbele yao.

Dhana ya kujifunza kwa mbali au elimu ya mtandaoni ikiunganisha zana mbalimbali za kiteknolojia na za jadi za elimu. Kuna vitu vingi vinavyogawanyika kwenye uzuri wa rangi ya kijivu buluu ikiunganishwa na mistari iliyonyooka.

Mwanamke akishiriki katika mkutano wa video darasa la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Mwanamke huyo anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta akiwa ameketi kwenye dawati. Juu ya dawati kuna vitabu na nyaraka nyingine.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa kinachoonekana kuwa hosteli au chuo kikuu au mabweni la shule. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vinavyoonekana wazi. Kitanda kimoja cha ghorofa kiko upande wa kushoto.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi linaloonekana kama bweni la shule juu au hosteli likiwa na rangi ya kuvutia. Jengo lina kuta za rangi ya beige au kahawia nyekundu na kanda nyeupe zinazoenda sambamba na ghorofa hiyo.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vya chuma ikipendekeza ni bweni au hosteli. Vitanda hivyo vimepangwa kawa safu na baadhi vina magodoro meupe na matandiko huku vingine vikiwa na magodoro ya rangi ya kijani iliyokolea.

Darasa tupu yenye viti na meza za mbao zilizoangwa kwa mistari, kuta za darasa zimepakwa rangi ya manjano na bluu na kuna baadhi ya michoro na chati na masomo zilizobandikwa ukutani. Kuna madirisha makubwa yenye pazia ya chuma au mbao.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vitatu vya chuma cha bluu ikipendekeza kuwa ni chumba cha pweni au hosteli, kila kitanda kina godoro jeupe na matandiko, watu wawili wanaonekana kuwa amelala au wamepumzika kwenye vitanda viwili tafauti.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa likiwa limejaa viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa safu ndefu na kupanda juu kama vile katika ukumbi wa michezo. Viti na meza zimetengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia na chuma jeusi.

Chumba cha kulala kinachoonekana kama hosteli au chumba cha wanafunzi kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa. Mwanamke mmoja aliyevalia kitambaa cha rangi ya waridi kichwani, shati nyeupe na suruali yenye michoro ya rangi nyeusi na nyeupe amekaa kwenye kitanda cha juu.

Chumba kikubwa kilicho jaa wanafunzi wanaovalia sare za shule wakiwa wameketi kwenye madawati wakiwa katika mitihani au darasa, kuna watu wazima watatu pia wanaonekana wakisimamia. Wanafunzi wamevalia sare za shule ya bluu na nyeupe.

Chumba kikubwa au bweni lenye vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu mbili zinazoonekana na kutengeneza njia katikati. Kila kitanda kina godoro la rangi ya waridi na chandarua cheupe kinachoning'inia kutoka juu.

Basi la shule la rangi ya manjano lililoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Basi linaonekana kuwa jipya na la kisasa likiwa na taa za mbele zenye muundo wa kipekee na kioo nyeusi. Kwenye kioo cha mbele kuna maandishi shool bus yaliyoandikwa wazi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na meza ya kusomea iliyowekwa ukutani, kitanda cha chini kina shuka za rangi ya waridi na nyekundu na kitanda za juu zina shuka zenye mchanganyiko wa bluu na nyeupe, magodoro meupe yamewekwa juu ya vitanda viwili.

Darasa la kawaida la chuo kikuu au shule ya upili ambapo mwalimu anaonekana akifundisha wanafunzi . Mwalimu ambaye yupo upande wa kulia amesimama mbele ya ubao mweupe mkubwa akiandika au akielekeza kitu kwa mkono wake wa kulia.

Chumba cha kulala cha wanafunzi au chumba cha mabweni. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vikiwa na magodoro ya rangi ya buluu. Wanafunzi watatu wanaonekana kwenye kitanda, wawili wameketi kwenye vitanda vya juu.

Kundi la vijana; wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika chumba kimoja kikionekana kama ukumbi wa mikutano au dara wengi wao wamevalia mavazi ya kawaida na baadhi yao wanaonekana kuzingatia jambo fulani. Upande wa kulia kuna mwanamke amevaa koti jeupe.

Mwanamke labda mwanafunzi au mfanyikazi wa maktaba akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu . Ameinama kidogo na anaonekana akitazama vitabu kwa makini . Amefunga nywele zake na amevaa barakoa nyeupe.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa utaratibu. Kuna madawati na viti vingi vya rangi ya blue na meusi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Viti vina viti vya plastiki vya blue na meza ya meza za mbao.

Darasa àu chumba cha màabara chenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Madawati ni meupe au rangi ya kijivu na viti vina rangi mbalimbali kama kijani, nyekundu na nyeusi. Kuta za chumba zina rangi nyepesi na kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu.

Darasa tupu au chumba cha mihadra, viti na meza vimepangwa kwa mistari mirefu na viti na meza nyingi zimetengenezwa kwa mbao nyepesi na fremu za chuma nyeusi. Kila seti ya kiti na meza inaonekana.

Wavu wa vitabu na vitu vingine vya mapambo mapya katika maktaba, ofisi au nyumbani. Katika rafu ya juu kabisa kuna picha iliyoandaliwa kwa sehemu ya mbao ndani yake kuna kundi la watu. Karibu na picha hiyo kuna vitabu viwili vikubwa vilivyosimama.

Chumba cha ndani kinachoonekana kama chumba cha kulala au cha wageni chenye samani za kawaida. Kuna kitanda kilichofunikwa na shuka yenye michoro ya rangi ya kijivu na nyeupe na juu yake kuna rundo la nguo zilizokunjwa.

Darasa la kompyuta au chumba cha mafunzo ambapo wanafunzi au washiriki kadhaa wamekaa kwenye kompyuta zao. Kuna meza za mbao na kiti ya plastiki yenye rangi ya bluu. Kila meza ina kompyuta ya mezani yenye skrini, kibodi na kipanya.

Kundi ya nyumba zilizojengwa kwa mtindo unaofanana zikiwa na kuta za rangi ya kahawia na bati za rangi nyepesi zilizopangwa kuzunguka eneo la wazi ya njia inaonekana kua ni eneo la makazi labda nyumba za kupanga.

Bango la matangazo likitangaza huduma za Hostel na huduma nyinginezo, bango hilo lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa na huduma ya orodha kama vile Hostels, conference, cafeteria apartments .

Chumba cha kulala kinachoonekana kama bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kulia na kushoto kuna vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi. Vitanda vyote vina magodoro yaliyofunikwa na shuka za rangi ya blue .

Chumva kikubwa cha kulala kinachoonekana kama bweni la shule au hosteli chenye vyumba vingi vya ghorofa zilizopangwa kwa safu. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi na kina magodoro yaliyofunikwa na shuka au blanketi la rangi mbalimbali.

Uwanja wa michezo wa mpira wa kikapu ukiwa na rangi ya kahawia na mistari nyeupe inayoashiria mipaka ya uwanja. Kuna kundi la vijana kadhaa wanaoonekana kuwa wanafunzi wakicheza mpira wa kikapu kwenye uwanja huo.

Mchezaji wa mpira wa kikapu labda mwanamke au kijana wa kiume akiwa ameinama kidogo na kushikilia mpira wa kikapu akijiandaa kurusha au kupiga pasi . Amevalia jezi la rangi ya njano na bluu.

Maabara au chumba cha kisayansi, kuna meza ndefu yenye sehemu ya kusana. Meza hii ina makabati yenye milango na kufuli chini yake akionyesha na nafasi ya kuhifadhi vifaa. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara chupa, vikombe vya kupima na vifaa vingine.

Wasichana sita wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi labda uwanja wa michezo au eneo la wazi. Watu wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi zikionyesha kuwa labda ni sehemu ya timu ya kuhamisisha au kundi la burudani. Wengi wao wameshika pumzu kubwa zenye rangi nyekundu.

Kundi la wanafunzi labda kutoka shule wakiwa kwenye uwanja wa michezo wenye udongo mwekundu. Wanafunzi watano kati ya tisa wasioonekana vizuri wamefunika macho yao kwa vitambaa vya njano wakishiriki katika mchezo.

Tukio la kitamaduni au sherehe ndani ya ukumbi ambapo watu wengi, wao wakiwa wanawake wanacheza au kufanya burudani na wanawke kadhaa wamevaa nguo za kitamaduni.

Eneo la mchezo wa mpira wa kikapu nje huku wachezaji kadhaa wakiwa uwanjani. Mchezaji mkuu ambaye ni mwanaume mchanga mwenye shati jekundu na kaptura nyeusi akiruka hewani akijaribu kufunga mpira wa kikapu kwenye uwanja nje. Anaonekana akipiga shuti .

Kundi la vijana wanne wanaume na wanawake wakiwa wamesimama pamoja na wote wakiwa wameshika simu zao za mkononi na kuzitazama, hii inaonyesha matumizi makubwa ya teknolojia na mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana.

Kundi la wanafunzi labda kutoka shule fulani wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti na nyasi. Wanafunzi wote wamevalia sare zinazofanana ikiwemo mashati meupe, tai na suruali au sketi nyeusi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa jeupe na mapambo ya rangi nyekundu na kijani wanaonekana wakiwa kwenye mkutano samira au tukio rasmi.

Mwanamke mweupe mwenye nywele za dhahabu zilizopinda akiwa ameketi karibu na mtoto mdogo mwenye asili ya thelatini au kiindi wakisoma katika pamoja. Mwanamke huyo amevaa shati jeusi mwenye michoro mieupe huku mtoto amevaa fulana nyeupe na kitambaa cha pinki kichwani.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa wamekaa pamoja kwenye dawati darasani wakishughulisha na somo, mwalimu ambaye anaonekana mwanamke mchanga anatabasamu na upole usoni na anaangalia kwa makini. Mwanafunzi amevaa shati la mistari.

Watu watatu katika mazingira ya darasa au kituo cha kulelea watoto wakiwa wamekaa mezani wakifanya shughuli za sanaa au kujifunza. Kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akiwa ameshika kalamu nyekundu akielekeza kwenye karatasi iliyo mezani.

Mwanafunzi au mhudumu wa kike akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo, mezani amevaa mask nyeusi usoni na fulana nyekundu. Mkono wake uko kwenye kibodi akionyesha kuwa anafanya kazi kwenye meza yake .

Walimu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa darasani mbele ya ubao wa kijani, mwanamke ambaye ana nywele ndefu za kahawia na amevaa shati nyeusi yuko mbele na anaonekana akizungumza au akielezea jambo.

Mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu , amevalia shati la rangi ya kijivu na suruali ya kijivu. Kando yake kuna mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu, akitabasamu na kumtazama mvulana huyo.

Wavulana wawili vijana wakishirikiana katika shughuli za muziki upande wa kushoto, kuna mvulana mwenye nywele nyeusi amecheka na ametabasamu akishika gitaa, upande wa kulia kuna mvulana mwingine mwenye nywele nyeusi.

Msichana mdogo anayeonekana kuwa na umri wa shule ya msingi akiwa amevaa vifaa vya kusikizia sauti vyeusi na anatazama upande huku akionekana kufikiri au kusikiliza kwa makini. Msichana huyu ana nywele za rangi ya dhahabu na amevaa fulana ya rangi ya kibichi.

Mtoto wa kiume mwenye nwywele zilizokunjamana akiwa ameziba masikio yake kwa mikono yote miwili na uso wake kuashiria kutofurahishwa au maumivu. Amevaa shati la miraba ya bluu na nyeupe.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa wavulana wamekaa kwenye madawati wakijifunza . Mbele kuna mvulana mmoja ambaye amevaa miwani na amejikita kwenye mashine ya kuandikia ya rangi ya buluu.

Mtoto mdogo ambaye ni mlemavu wa macho au changamoto za kuona akiwa ameinamisha kichwa chake na vidole vyake vikiwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa cha nukta. Mtu huyo amevaa kofia nyekundu mkono wake wote miwili imelala juu ya ukurasa huo.

Mwalimu au msaidizi akimfunza mtoto ambaye kua na mahitaji maalum labda kutokana na ulemavu, mtoto huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anacheka akimtazama mwanamke aliyeketi kando yake mwanamke huyu anatabasamu sana na nywele za asi.

Mikono ya mtoto ikicheza na vyombo vya plastiki zenye rangi mbalimbali labda zilizojaa vitu kama udongo wa kuchezea au rangi. Mkono mmoja wa mtoto umewekwa juu ya kifuniko cha chombo cha kijani kibichi huku vifuniko vingine ni vya rangi tofauti kama vile manjano.

Wanafunzi wawili labda katika shule ya msingi au sekondari wamekaa kwenye dawati la mbao na wakisoma kitabu cha nukta, mwanafunzi wa kike aliyevaa sare ya bluu iliyopauka huku upande wa kushoto panaonekana akisoma kwa kutumia vidole vyake kwenye kurasa.

Watu wanne, wanawake wawili na mwanaume wawili wakiwa katika kile kinachoonekana kama mazingira ya kufundishana au kujifunza lugha ya ishara, mwanamke aliye mbele kabisa ana nywele za dhahabu na amevaa shati la rangi ya sambarau anatasamana na watu wengine na natumia mkono wake wa kulia kuunda ishara.

Msichana kijana ameketi kwenye dawati akiwa amevaa headphone za bluu anaonekana akitazama chini kwenye kompyuta kibao iliyokuwa mbele yake na mikono yake imewekwa kwenye kingo za kompyuta kibao anaonekana kuwa makini na anachokifanya kwenye kifaa hicho. Msichana huyo amevaa koti la rangi ya kijivu.

Mikono ya mtu mweusi ikiwa imenyooshwa huku kiganjo kikiwa juu na kionyeshwa mbele ya misuli mweusi. Kuna mikono miwili ya mtu mweusi, mkono wa juu unaonekana umenyooka zaidi na kiganjo kikiwa kimefunguka juu.

Mwanamke mwenye tabasamu akitumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta mpakato akionyesha labda anashiriki katika mkutano wa video ya mawasiliano ya mtandaoni. Mwanamke huyo ameketi kwenye meza na amevaa shati la rangi ya kahawia iliyokoza na miwani.

Kundi la watoto wakiwa darasani au katika mazingira ya kujifunza wamekaa wakizunguka meza nyeupe na wanajishughulisha na shughuli ya kuchora au kupaka rangi. Watoto watano au zaidi wanaonekana katika sehemu ya mbele. Kuna mvulana mweupe aliyevaa shati lenye mistari ya buluu na njano.

Darasaa lenye wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao wanaonekana la zamani kutokana na mtindo wa mavazi na mazingira. kuna watotp wengi wamejipanga ndani wakiwa darasakwenye madawayi

Mtoto mdogo mvulana akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au maktaba. Mvulana huyu ana nywele fupi zilizokunjamana za rangi nyeusi na anatabasamu kwa furaha akiangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi kwenye meza akijishughulisha kucheza na vifaa vya kujifunzia yenye rangi nyingi anaonekana kua na sifa ya ulemavu kama vile macho yenye mwelekeo na juu na sura ya pekee.

Msichana mdogo na mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalam wakiwa katika mazingira ya darasani au chumba cha masomo. Msichana huyo ambaye anaonekana kuwa wa umri wa shule za msingi amevaa fulana nyeupe yenye mikono mirefu na koti la rangi ya dhahabu au cream na nywele zake zimefungwa.

Mwanamke akimchunguza au kumsaidia msichana mdogo labda katika mazingira ya matibabu au tiba ya usemi. Mvulana huyu yuko upande ya kushoto na manywele fupi za kahawia na wamevalia shati jeupe inaonekana akitazama juu kidogo na uso wake unaonyesha tabasamu ndogo.

Mwanamke mweupe mwenye miwani na nywele za rangi ya manjano akikaa pamoja na mtoto wa kiume mwenye asili ya kiafrika wote wako kwenye meza nyeupe na wanaonekana wanacheza na kitu chenye rangi ya waridi.

Msichana mdogo labda kati ya miaka nane mbaka kumi na mbili akiwa ameketi kwenye meza na anatumia lugha ya ishara, ana tabasamu usoni akionyesha furaha au umakini amevaa sweta ya rangi ya pinki.

Mwalimu mwanamke anayesimama na mwanafunzi wawili wadogo labda katika mazingira ya shule au matibabu. Wote watatu moja ni mwalimu na mwanafunzi. Anaonekana wakiwa na vifaa vya kusaidia kuskia.

Mikono miwili ya watu wawili tofauti ikishirikiana kucheza na mchezo wa watoto wa kupangwa maumbo. Mkono mmoja unaoneaka kuwa wa mtu mzima umevaa shati jeupe la mikono mirefu unashika mkono wa mtoto akimsaidia mtoto huyo kupangwa diski ya rangi ya chungwa.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa chaki yenye rangi ya kijivu. Inaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au mafunzo. Mwanaume yupo upande wa kulia na amevaa shati la bluu.

Msichana mdogo mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na vifaa vya elimu au michezo ya kujifunzia kwenye meza. Anaonekana akishika kitu cha rangi ya buluu na ameinua mikono yake.

Darasa au chumba cha mkutano ambapo mada fulani inawasilishwa, kuna kijana anayewasilisha mada mbele ya darasa akiwa amesimama karibu na skrini kubwa ya projekta. Anashikilia kifaa kidogo labda rimoti ya kubadilisha zaidi.

Darasa la kuogelea au mafunzo ya kuogelea ndani ya bwawa la kuogelea. Katikati ya bwawa, kuna mwalimu mmoja wa kuogelea ambaye anaonekana kuwa mwanamke akitabasamu na kushika kibao cha bluu juu ya kichwa chake.

baba na mtoto wakiwa wanajishungulisha na shunguli ya kuchora au kujifunza. mtoto amevaa shati ya miraba ya manjano na samawati na anaonekana kumsikiliza baba yake kwa makini. baba anaonekana kutoa maelezo huku uso wake ukiwa wazi mwenye umakini mbele yao kuna kivuli.

Kundi la watoto wanne wanaoonekana kuwa wavulana wakiwa wamevalia sare za shule zinazofanana mashati ya rangi samawati mwepesi na kaptura la samawati ,moja wa watoto ameketi kwenye kiti chenye magurudmu na wengine watatu wamesimama karibu na yeye wote wakiwa na tabasamu.

Mtoto akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akitazama kompyuta ndogo nyeupe kwa umakini na tabasamu usoni mwake. Mkono yake imeshika kidevu akionyesha kuvutiwa na picha ambazo anazoangalia kwenye kompyuta.